Chumba cha darasa la elimu ya watu wazima, ikiwa na madirisha ya vioo, na ndani ya chumba hicho wakiwa vijana na wazee. Na kukiwa na meza na juu ya meza kukiwa na madaftari. Huku akionekana mzee anayeandika katika mojawapo ya madaftari, huku wenzake wakiangalia anachokiandika.

Chumba cha darasa ya elimu ya watu wazima, chenye rangi ya njano na madirisha ya vyuma huku wakionekana wanafunzi waliovaa nguo za nyumbani wakiwa wamekaa kwenye meza na viti, huku wakionekana mmoja anayetoa maelekezo, amevaa shati la rangi ya kijivu na suruali katikati ya wanafunzi.

Eneo la vyumba vya madarasa katika elimu ya shule ya msingi, kukiwa na madarasa yaliyopakwa rangi nyeupe kwa nje, huku shule hiyo ikiwa imeezekwa kwa vigae, na pembeni ya varanda kukiwa na vyuma vilivyoshikilia paa la jengo hilo, na mbele kukiwa na mlango mkubwa wa chuma.

Chumba cha darasa la elimu ya shule ya msingi zilicho na kuta zenye rangi nyeupe na mbele ya darasa hilo kukiwa na ubao wenye rangi nyeupe uliozungushiwa mbao na katika ubao huo kukiwa na maandishi ya rangi ya bluu na huku pembeni akiwa amesimama mwalimu aliyevaa koti jeusi na karatasi mkononi.

Chumba cha elimu ya shule ya msingi kikiwa na darasa lenye wanafunzi ndani waliovaa mashati meupe, na mbele ya darasa hilo kukiwa na ubao mweusi wenye maandishi ya chaki nyeupe, na mbele ya ubao huo akionekana mwalimu aliyevaa miwani na barakoa chini ya kidevu chake huku akiwa amenyosha mikono.

Eneo lenye jengo ya shule ya elimu ya msingi, lililojengwa kwa ghorofa, na kuta zake zikiwa zina rangi nyeupe na kahawia, na kufungwa ngazi zilizo na vyuma vyeusi, na sakafu yake ikiwa na rangi ya kahawia, na pembeni mwa jengo hilo kukionekana ardhi iliyo na nyasi za kijani.

Jengo la elimu ya sekondari ukiwa na chumba cha maabara chenye kuta za rangi ya kijivu, huku ndani ya chumba hicho kukiwa na sinki lenye bomba na juu ya meza kukiwa na chupa mbalimbali zenye madawa ya rangi ya karoti, nyeusi na bluu. Na huku akionekana mtu akimimina dawa hizo katika chombo cha kupimia.

Sehemu ya darasa katika shule ya sekondari yenye chumba kilicho na kuta nyeupe na meza kubwa za mbao zenye miguu ya chuma meusi na kando ya meza kukiwa na meza za ukutani zilizo na masinki meusi na mabomba.

Chumba cha darasa la elimu ya sekondari kilicho na kuta zenye rangi nyeupe na sakafu ya rangi ya kahawia, ndani kukiwa na meza za mbao zenye miguu ya chuma meusi na pembeni kukiwa na meza za mbao zilizowekewa mabeseni na mabomba ya kunawia mikono.

Sehemu ya darasa katika chumba cha elimu ya sekondari lililojengwa kwa paa yenye taa ndefu za kuwaka, kuta za rangi ya maziwa, na madirisha yaliyo na nyavu na ndani ya chumba hicho kukiwa na meza za rangi ya kahawia zilizopangwa viti vya bluu kando yake na juu ya meza hizo kukiwa na kompyuta mpakato.

Chumba cha darasa la elimu ya juu kilicho na kuta za rangi ya kijivu na madirisha ya rangi ya kijani na mlango wa rangi ya kijani na katika ubao, kukionekana kitambaa cheupe chenye maandishi meusi na ndani ya chumba hicho kukiwa na wanafunzi waliokaa kwenye viti vyenye meza na kukiwa na mtu akitoa mada.

Sehemu ya chumba cha darasa katika chuo cha elimu ya juu, chumba hicho kikiwa na kuta zenye rangi nyeupe na meza kubwa ya rangi ya kijivu. Ndani kukiwa na wanafunzi saba, watatu wakiwa wamekaa kwenye viti na wanne wakiwa wamesimama na mmoja kati yao akiwa anaanglia kompyuta huku amevaa barakoa.

Chumba cha darasa cha wanafunzi wa elimu ya mafunzo ustadi lililo na kuta za rangi ya maziwa, na ndani kukiwa na meza kubwa nyeupe pamoja na viti ambapo watu wamekaa wakiangalia kompyuta na huku wakisikiliza mafunzo kwa makini.

Chumba cha elimu ya ufundi stadi wakionekana wanafunzi wakiwa ndani ya chumba hicho wakiwa wamevaa barakoa na miwani, na huku baadhi wakiwa wameshika vifaa vya kujifunzia vilivyo juu ya meza; vikiwa na rangi ya njano na bluu.

Chumba cha elimu ya mafunzo stadi, ndani kukiwa na mashine yenye rangi ya kijivu na bluu yenye maandishi meupe, pembeni akionekana binti aliyevaa koti kubwa la bluu, akiwa ameshika sehemu ya mashine hiyo.

Elimu ya ufundi stadi, ikionekana kijana akiwa ndani ya gari akiwa amevaa nguo ya bluu, huku ameinama akikagua baadhi ya vifaa vilivyomo ndani ya gari.

Chumba cha mafunzo ya elimu stadi kilicho na kuta za bluu bahari, na huku kukiwa na kabati lililo na rangi nyeupe na juu kioo cha rangi ya kijani. Na juu ya kabati hilo kukiwa na vifaa mbalimbali vya mafunzo na akionekana mtu aliyevaa koti la bluu na kofia, huku akiwa ameshika kifaa.

Sehemu ya shule yenye chumba cha ufundi stadi kukiwa na kuta zenye rangi ya maziwa na meza kubwa ya rangi ya bluu iliyo na vifaa katika meza hiyoo huku wakionekana wavulana watatu waliosimama na kuangalia vifaa katika meza hiyo yenye rangi ya bluu.